Mafuriko makubwa baada ya mvua kubwa kunyesha, na kuathiri barabara na nyumba, walioathirika wanaokolewa kutumia pikipiki, na wengine kutumia boti, huku wengine, wakionekana wakitembea, majini.